Mkusanyiko wa nyasi zilizokauka huku mtu akisimama juu yake na kuzifagia ili zikuje pamoja. Watu wengine wamesimama nyuma yake huku wakizungumziana.

Wanawake wamevalia nguo za kitamaduni. Wawili wamekiti chini kwenye ardhi, huku kando yao kuna bakuli mengi ambayo yana vitu vya rangi nyeupe ndani yake.

Mwanaume apo kwa harakati za kukamua ng'ombe. Mazingira yake inaonyesha ukavu, huku nyuma yake kuna miti kadhaa.

Migongo ya ndizi yapo bado mitini. Zina rangi ya kijani na zipo shambani. Kando yake kuna matawi zake za ndizi ambazo ni kubwa sana.

Mtu ako kwenye harakati ya kumenya ndizi ,kando yake kuna mkongwe wa ndizi ulio rangi ya kijani ,anatia ndizi hizi kwenye chombo cha rangi ya bluu .

Kiwanja cha nyumba ya mtu lipo kwenye hali duni. Nyuma yake kuna shamba iliyojaa mimea ambazo zimemea na kuskuma fensi lake.

Mfanyikazi aliyevalia koti la maabara anamwaga maziwa kutoka kwa chupa la chuma hadi kwa chombo kubwa. Nyuma yake kuna lori ambayo imejaa chupa za chuma za maziwa. Watu wawili wengine wamesimama katika lori hili wakipanga chupa hizi.

Msichana amejifunika na shuka la rangi ya kijani. Anajaribu kukamua ng'ombe ambalo limesimama mbele yake. Nyuma yake ni uwanja ambao umejaa nyasi za rangi ya kijani.

Mfanyikazi anabeba maziwa huku akiimwaga katika chombo fulani. Anaonekana kuwa na furaha sana kwani anatabasamu. Nyuma yake kuna chupa mengine mengi ya chuma.

Watu watatu wapo shambani. Mmoja amebeba kamera anayoitumia kurekodi na kupiga picha wawili wengine. Kando yao kuna mikungu ya ndizi. Mikungu haya ni kubwa na wa rangi ya kijani.

Chombo cha teknolojia cha kukamua ng'ombe, kinatumika katika kukamua ng'ombe, ambalo limefungwa shingoni ili isisonge sana.

Shamba ndogo ambalo limepandwa mimea ya ndizi. Nyuma yake kuna mimea mingine ya aina tofauti.

Uwanja mkubwa ambalo limejaa nyasi. Katikati yake kuna mmea wa ndizi ambayo ina matawi makubwa mengi na mengine yakiwa yamekauka.

Mkulima Yupo shambani, anajaribu kuvuna kungu wa ndizi ambao umemea katika mti mrefu, nyuma yake kuna matawi mengi na miti mingine mengi ya ndizi.

Mkungu wa ndizi uliokua bado kwenye mti ,mkungu huu una rangi ya kijani, huku imezungukwa na matawi yake ,pia ya rangi ya kijani .

Mikungu mingi ya ndizi. Mengine yametandazwa sakafuni na mengine yamepangwa katika kreti. Ndizi hizi zina rangi ya njano.

Mkulima amevalia aproni ya rangi ya kijani, ako katika harakati ya kukamua ng'ombe ili apate maziwa. Maziwa haya anayamwaga katika ndoo ya rangi nyeupe.

Mkulima, apo shambani huku akitazama mkongo mkubwa wa ndizi. Anajaribu kuichuna moja yao, huku ikiwa bado mitini na ikiwa na rangi ya kijani.

Wafanyikazi wawili wa kike wamevalia koti za maabara za rangi ya nyeupe, barakoa ya rangi ya nyeupe na vitambaa kichwani pia za rangi nyeupe. Wapo katika harakati ya kufanya kazi huku wakifanyia kazi hiyo maziwa.

Wafanyikazi wawili wamevalia aproni za rangi ya bluu na kofia vya rangi ya nyekundu. Wanamwaga maziwa kutoka kwa chupa za chuma hadi kwa tanki ndogo.

Soko la mboga ambapo kuna mikungu kadhaa ya ndizi na mboga zingine nyingi, kwa mfano; nyanya, vitunguu, ndizi zingine na mboga nyingi.

Mfanyikazi wa kike, amevalia koti la maabara na wavu wa nywele. Anaonekana akishughulikia maziwa, iliyo katika chombo cha maziwa.

Mtu fulani ambaye amevalia kofia ya chuma anaonekana akimwaga maziwa kutoka chombo kimoja hadi kwa chombo nyingine nyingi ya maziwa. Vyombo hivi vimetiwa katika gari.

Mikungu mingi ya ndizi zikiwa kubwa sana zipo katika shamba. Nyuma yao ni majani na miti mengi.

Mkulima wa kike akiwa shambani, akionyesha mkungu wa ndizi mkubwa huku amevalia aproni na shati nyeupe na miwani usoni.

Ndizi mbili, zilizoiva zimetiwa juu ya meza, meza ya rangi nyeupe. Zimechibuka moja kidogo kushinda ingine.

Mahindi yaliyokomaa na kukaushwa kwa wingi, vinavyo onekana kuwa na rangi nyeupe, vinakobolewa kutoka kwa bunzi zao.

Banda kubwa la ng'ombe ambalo limejaa ng'ombe wengi. Ng'ombe hawa wana karatasi masikioni na kuna watu wawili ambao wamesimama katikati ya banda hili.

Watu kadhaa wakiwa kwa harakati ya kupanda miti wa ndizi. Mmoja anashughulika na kupanda wengine wakimtazama na kuangalia jinsi anavyopanda miti haya.

Mkulima wa kiume ambaye amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi na gumboot nyeupe, amesimama kando ya ng'ombe iliyofungwa kwa nyororo, na ng'ombe yenyewe ni rangi nyeupe na nyeusi.

Mkulima wa kiume akiwa amevalia aproni ya rangi ya njano. Amebeba tanki la dawa pia katika rangi ya njano, ambayo anatumia kunyunyizia ng'ombe katika shamba.

Mikungu ya ndizi mingi yakiwa bado shambani. Ndizi haya zina rangi ya njano na mengine zina rangi ya kijani.

Mkungu wa ndizi mkubwa ukiwa shambani huku matawi ya ndizi haya yakionekana nyuma ya ndizi hiyo. Zipo na rangi ya kijani.

Mkulima aliyevalia aproni ya rangi ya blue , amebeba tanki mgongoni ambayo ipo na dawa anayotumia kunyunyuzia juu ya ng'ombe zake.

Watu wawili, mmoja amevalia kofia ya chuma na mwingine akimwaga maziwa katika chombo cha maziwa, ambacho kimeshikiliwa kwenye pikipiki.

Mikungu tatu na mikubwa sana ya ndizi zikiwa shambani kwenye miti. Zina rangi ya majani na afya njema shambani.

Mkungu wa ndizi ulioiva na kupendeza. Rangi yake ni rangi ya njano. Ina madoa kidogo ya rangi nyeusi.

Wafanyikazi wawili wamevalia barakoa usoni, koti la maabara na wavu wa nywele. Wanamwaga maziwa katika chombo cha usindikaji kupitia kichungi.

Watu wawili wakiwa kwa harakati ya kazi. Mmoja anamwaga kioyevu fulani katika chombo kingine. Mwingine anashikilia chombo hiki huku amevalia nguo za kukinga nguo zake.

Mikungu mikubwa ya ndizi ikiwa shambani. Nyuma yao kuna mbao ambao zinazishikilia. Ndizi hizi zina rangi ya kijani.

Shamba la ndizi ambapo matawi ya miti ya ndizi yamejaa. Matawi hizi ni kubwa na zina rangi za kijani.

Mikungu ya ndizi mikubwa zikiwa mingi sana, vimetiwa juu ya gari nyeupe. Vinasafirishwa kupelekwa mahali fulani.